Hii ni ghala ambayo huweka bidhaa tofauti tofauti ambazo ukuwa zimewekwa kwa gunia. Ghala hii pia iko na taa kwa ajili ya mwangaza na kwa kuona.

Hili ni duka kubwa ambalo duka hili hukua na bidhaa tofauti tofauti, kwa ajili ya kuuza. Pia kuna taa ambayo huweka mwangaza kwa ajili ya kuona.

Kuna mahindi ambayo yamevunwa mahindi haya yakiwa yamewekwa pamoja na kisha baadaye kuuzwa na kuleta faida . Vilevile kuna watu ambao wamesimama pia kuna miti amabyo imekuwa mikubwa.

Kuna mtu mmoja ambaye anavuna ,mtu huyo anavuna tomato ambazo zimeshakuwa tayari pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hii ni mmea ambayo inafahamika kama nyanya, nyanya hizi kuna zingine ambazo zimekua tayari huku zingine bado hazijakua tayari na hupaliliwa kwa ajili ya upandizi bora.

Huyu ni mtu ambaye amevuna mavuno ya mimea yake na kuiweka kwenye toroli. Mtu huyu akiwa amesimama na kupigwa picha. Vilevile, kuna miti mikubwa.

Hutu ni mwanamke ambaye anavuna. Mwanamke huyu anavuna baada ya mimea hiyo kuzaa na matunda yake kukua tayari kwa ajili ya kuvunwa. Pia, kuna mtu mwingine ambaye amesimama.

Hawa ni wakulima ambapo wakulima hawa hupanda na kuvuna tomato . Tomato hizi zimewekwa kwa pamoja ili kwa kusafirisha. Vilevile kuna gari ya kusafirisha tomato hizi.

Hawa ni watu ambao wamevuna viazi vitamu. Watu hao wamevikusanya viazi hivyo na kuviweka kwa pamoja, na kisha badae kuvisafirisha kwa ajili ya uuzaji.

Kuna watu ambao wamevuna pilipili hoho. Watu hao wamezivuna na kisha kuziweka kwa pamoja. Pia kuna watu wengine wamekuja kununua pilipili hoho hizo.

Kuna mtu ambaye ameenda sokoni na kisha kutaka kununua nyanya. Mtu huyo akiwa anachagua nyanya huku kukiwa na muuzaji ambaye anamwelekeza vizuri.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Vilevile bidhaa hizo huuzwa kwa ajili ya kufanya faida. Pia kuna watu wengine ambao wamesimama.

Hapa ni sokoni ambapo watu hukuja na kununua bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya ununuzi bora. Vile vile, kuna meza ambazo zimewekwa bidhaa hizo.

Kuna tingatinga ambayo inalima kwa ajili ya kung'oa mimea ambayo haifai, na kuandaa shamba hiyo kwa ajili ya upandizi bora. Pia kuna miti ingine ambayo imekua mikubwa.

Hii ni tingatinga ambayo hulima na kung'oa mimea ambayo haifai. Tingatinga hii inalima na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda. Vile vile, kuna miti ambayo imekua mkubwa.

Haya ni maparachichi ambapo maparachichi haya yamevunwa baada ya kukomaa. Vile vile maparachichi haya hukuwa na manufaa tofauti tofauti kwa mwili pia hukuwa na faida baada ya kuuzwa.

Hizi ni vitunguu ambazo zimevunwa na kuwekwa kwa pamoja na kisha baadaye kuuzwa. Vitunguu hizi huuzwa na kisha muuzaji kufanya faida.

Hizi ni mbegu za mimea tofauti tofauti ambazo hukua kubwa na kuvunwa na kisha baadaye baada ya kuvunwa huwekwa kwenye gunia na kuuzwa.

Hawa ni watu ambao wanapokea chakula cha msaada ambapo chakula hiki huletwa kwa ajili ya kupunguza njaa na kuwasaidia. Vilevile watu hao wako kwa wingi.

Hii ni mimea ambapo mimea hii imepandwa na kungoja kuvunwa. Mimea hii hupaliliwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora vile vile mvua hunyesha na kufanya mimea hii kuwa mikubwa na kuzaa na kuvunwa.

Hii ni mimea tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa na kisha kuangaliwa kwa ajili ya upandizi bora. Mimea hii huoandwa baadaye mahali tofautibkwq ajili ya upandizi na ukuaji bora.

Hii ni mmea ambapo mmea huu hufahamika kama mhindi ambapo hukomaa na kuzaa mahindi na kisha baadaye kuvunwa. Vilevile kuna miti ambayo imekua mikubwa.

Huu ni mmea wa aina ya mhindi, mhindi huu hukuwa na badae kuzaa mahindi ambapo huvunwa na baadae kuuzwa kwa ajili ya manufaa.

Huu ni mmea ambao umepandwa mmea huu hupaliliwa kwa ajili ya upandizi bora vilevile kuna nyasi na miti mikubwa ambayo imekua pia kuna jumba.

Huu ni mmea ambao unajulikana kama sukuma wiki. Mmea huu huwekwa maji na kupaliliwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora. Vile vile, baadae huuzwa kwa ajili ya faida.

Huu ni mmea ambao unafahamika kama sukuma. Sukuma hizi huvunwa baada ya kukomaa, na kisha hupaliliwa vizuri na kuekwa maji, kwa ajili ya upandizi bora.

Hii ni mimea ambayo imepandwa ndani ya chafu. Mimea hii huwekwa maji na kunyunyuziwa kwa ajili ya upalilizi bora. Vile vile mimea hii ni ya aina ya sukumawiki.

Huu ni mmea ambao unafahamika kama mhindi. Mhindi huu huzaa mahindi kwa ajili ya upandizi bora. Vilevile hupaliliwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya mavuno bora.

Huu ni mmea ambayo unafahamika kama mhindi. Mhindi huu huzaa mahindi na kisha baadaye kuvunwa. Vilevile, mahindi haya hupaliliwa kwa ajili ya upandizi bora.

Hii ni mimea ambayo imepandwa mimea hii hupaliliwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora vilevile mimea hii hukua mikubwa na kisha baadae kua mazao mema na kuuzwa.

Kuna mimea ambayo imepandwa mimea hii hupaliliwa kuangaliwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora vile vile kuna nyasi ambayo iko kando kando ya mimea hiyo.

Huu ni mmea ambao unafahamika kama nyanya. Nyanya hizi kuna zingine ambazo zimekua tayari, huku zingine bado hazijakua tayari, zikingoja kuvunwa. Vile vile, nyanya hizi hupaliliwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora.

Hii ni mimea ambayo imepandwa ambapo mimea hii hupaliliwa na kuwekwa maji na kuwekwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora. Vilevile kuna majumba ya aina ya ghorofa.

Kuna miti ambayo imekua mikubwa. Miti hiyo ikiwa na kivuli. Vilevile kuna kiti ambacho kiko chini ya miti hicho ambapo watu hukuja na kukaa.

Hawa ni watu ambao wanapanda miti kuna mmoja ambaye amebeba kitabu mkononi mwake huku ikiwa anatembea vilevile kuna mmoja amabye ananyunyuzia maji mti flani.

Huyu ni mtu ambaye anapanda mti kwa ajili ya kuboresha mazingira. Pia mtu huyo ameinama kwa ajili ya kupanda mti huo. Vile vile kuna miti ambayo ingine iko kando kando.

Huyu ni mtu ambaye anapanda mti kwa ajili ya mazingira bora pia kuna watu wengine ambao wamesimama kando kando kwa ajili ya kutazama mtu huyu akiwa anapanda mti.

Hii ni pilipili hoho .Pilipili hii huekwa kwa mboga kwa ajili ya kuongeza asili fulani. Vile vile, pilipili hii hukua na manufaa tofauti tofauti kwa mwili.

Hii ni miti na mimea ambayo imepandwa. Mti hio imepaliliwa na kuwekwa vizuri, pia kuna miti mingine ambayo imekua mikubwa. Vile vile kuna milima.

Hii ni mime ambayo imepandwa na kupaliliwa kwa ajili ya upandizi bora. Mimea hii huwekewa maji na kuwekwa vizuri kwa ajili ya uvunaji bora.

Huu ni mti wa aina ya pilipili hoho. Pilipili hoho hizi kuna zingine ziko rangi nyekundu huku zingine ziko kijani kibichi.

Hili ni shamba la maua, ambapo maua tofauti tofauti hupandwa na huvutia. Pia maua haya hukuja kuonwa na mengine kununuliwa.

Hii ni mimea ambayo hupaliliwa na kuekwa vizuri. Mimea hii huwekwa kwa usawa na kwa laini moja. Pia kuna karai za maji.

Hii ni mimea ambapo mimea hii hupaliliwa na kuwekwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora. Pia mimea hii huwekwa kwa ajili ya kuvutia kwa nyumba.

Hizi ni mimea ambazo hupandwa na kupaliliwa vizuri, kisha baadaye kupandwa mahali pengine. Vilevile mimea hii hukuwa na faida tofauti tofauti.

Hii ni mimea ambayo imepandwa. Mimea hii ikiwa imepaliliwa na kupandwa vizuri, ikiwa ni sukuma na mgomba. Mimea hii iko ndani ya chafu.

Huu ni mmea wa aina ya sukuma wiki, ambao umepandwa ndani ya besheni nyeusi. Pia kando yake kuna mimea aina tofauti tofauti ambayo imekua.

Kuna mimea ambayo imewekwa ndani ya mitungi kwa ajili ya upandishaji bora wa miti. Pia kuna mimea ingine ambayo imemea kando kando ya miti hio ambayo imewekwa kwa mitungi.

Kuna mtu ambaye anawekea mimea yake maji. Mtu huyo akiwa ameshikilia karai mkononi mwake. Pia kando kando ya mimea hiyo kuna mabati.

Hii ni mimea ambapo mimea hii ipo ndani ya chafu. Mimea hii hupaliliwa na kuwekwa maji vizuri kwa ajili ya upandizi bora. Vilevile mimea hii hukuwa na kukomaa na kuzaa na kisha baadae kuvunwa.

Hii ni mimea ambayo hupandwa na kupaliliwa. Mimea hii hunyunyiziwa maji na kuwekwa kwa ubora kwa ajili ya upandizi bora, na pia kwa kuvuna vizuri.

Kuna mimea ambayo imekuwa mikubwa na kuzaa matunda, matunda hayo yakiwa mengine yamekuwa tayari mengine bado. Vilevile matunda hayo huuzwa kwa ajili ya kutengeneza faida.

Hili ni shamba la nanasi ambazo nanasi hizo zimeshakuwa zinangoja kufunwa. Pia mbele yake kuna miti na mimea aina tofauti tofauti ambayo imekuwa.

Kuna watu ambao wanapalilia kwa ajili ya ukulima bora. Pia kando yake kuna mimea mikubwa. Pia kuna majumba ambayo yako karibu karibu.

Hii ni mimea ambayo imepandwa mimea hii upaliliwa na kuekwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora pia kuna miti ambayo imekuwa mikubwa

Hii ni mimea ambapo mimea hii imepandwa na kupaliliwa vizuri kwa ajili ya upandizi bora. Vile vile, mmea hii huwekwa maji kwa ajili ya ukuaji bora.

Hii ni mimea ambayo imepaliliwa . Katikati yao kukiwa na mfereji wa maji. Pia kando yao kukiwa na mimea tofauti tofauti, ambayo imeshakua kubwa.

Kuna bahari ambapo kuna miti ingine ambapo iko kando ya bahari hiyo. Miti hiyo ikiwa imekuwa mkubwa. Vilevile kuna miti ingine ambayo iko katikati ya bahari hiyo.

Kuna barabara ambapo barabara hii kando yake kuna miti ambayo imekuwa mikubwa. Vilevile kuna nyasi ambayo imekauka. Pia kuna milima.

Kuna kiangazi ambapo miti ingine imekauka huku ingine ikiwa bado haijakauka. Pia kuna milima. Vilevile kuna miti ambayo imekuwa mikubwa.

Hawa ni bata. Bata hawa wakiwa wako wote rangi ya nyeupe. Vile vile, kuna mmoja ambaye anakunywa maji, huku kukiwa na wengine wanamwangalia.

Hawa ni wanyama ambao hufahamika kama sungura. Sungura hawa wanakula kwa ajili ya lishe bora. Vilevile kuna kuku ambazo zimewekwa.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa huwekwa na kulishwa vizuri kisha baadae kukamuliwa kwa ajili ya kutoa maziwa. Pia kuna nyumba na mimea.

Huyu ni jogoo. Jogoo huyu ameshikwa na watu wawili kwa ajili ya matibabu, mtu mmoja akiwa anamwekea dawa jogoo huyo kwenye jicho.

Kuna ng'ombe mmoja ambapo amesimama. Vilevile kuna daktari ambaye amevalia glovu huku akiwa anamdunga ng'ombe huyo sindano kwa ajili ya matibabu na kumponya kuhusu ugonjwa fulani.

Kuna daktari ambaye anatibu mbwa. Daktari huyu akiwa anatibu mbwa huyu kutumia kifaa fulani. Vilevile kuna miti ambayo imekua mikubwa uku kukiwa na watu wengine wanamwangalia mbwa huyo akiwa anatibiwa.

Kuna mtu ambaye ameshikilia kuku. Kuku hiyo ikiwa aina ya jogoo. Vile vile, kukiwa na mtu mwingine ambaye anaiwekewa dawa jogoo hiyo kwa mdomo wake.

Huyu ni kobe. Kobe huyu hukuwa na mwendo wa polepole sana. Vilevile hukuwa na nyumba yake ambayo hutembea nayo kwa ajili ya kujikinga na wanyama wengine.

Huyu ni simba. Simba huyu hupatikana porini , huku simba huyu akiwa anavutia watalii na kuja kuonwa. Simba huyu huwinda na kuwashika wanyama wengine, kwa ajili ya kula.

Huyu ni ndege ambaye ametwaa kwenye mti fulani. Ndege huyu, ametwaa na kisha kuangalia kando kando, huku rangi yake ikiwa, nyeusi, na nyeupe.

Huyu ni ndege ambaye yuko kwenye mti ndege huyu amekaa na kuangalia kando kando vilevile mti huo umekaa umekomaa.

Hawa ni wanyama wa porini ambapo wanyama hawa hufahamika kama vifaru. Vifaru hawa huvutia watalii na kuja kuwaona. Vile vile, vifaru hawa hukula nyasi kama chakula chao.

Huyu ni mnyama anayefahamika kama kifaru, kifaru huyu huvutia watalii na kuja kuonwa pia kifaru huyu hukula nyasi kama lishe yake.